Katika picha hii naona kuna jumba moja na hapo naona kuna watu wawili ambao wameketi mbele ya kitarakilishi, na hapa nyuma kuna mama moja ambaye ni polisi, na ninaona hao watu wanamshughulikia kupata usaidizi anachotaka.

Hapa kuna watu, na watu hawa ni wengi, kuna watu ambao wamesimama, na kuna wengine ambao wameketi, na kuna wengine ambao wamefanya katika, wameshika tarakilishi, na kuna ambao wamesimama, inaonekana kuwa kuna shuguli ambayo inaendelea hapa.

Mtu mmoja ambaye ameketi na mbele yake kuna mwanamke mmoja ambaye anasimama na ameshikilia mkono ya huyo mwanamke kuonyesha aneaka nini ya mkono yake kwenye karatasi.

Hapa katika picha hii naona kuna watu wengi na naona kuna hawa watu wameshika makaratasi na naona imeandikwa kazi iendelee na hawa watu wanaonekana kupinga kitu fulani ambacho hawajaipenda.

Katika picha hii naona kuna watu ambao wameketi juu na wamevaa , naona kuna bendera ya Kenya na chini yake kuna watu wengi hapa inaonekana kwamba ni bunge letu la Kenya nao hapa chini ni wabunge.

Katika picha hii naona Kuna watu wengi ambao wamesimama. Kuna picha ambayo imeandikwa ODM kuwa ni chama moja na nyingine inamaanisha kuwa Hawa watu ni wanasiasa .

Hawa ni wachezaji wawili na wachezaji hawa wanacheza huu mpira kutumia mikono yao, na hapa kuna mwingine amevaa kijani na mwingine amevaa vazi nyeusi ambayo imeandikwa nambari kumi na nne.

Katika picha hii, naona kuna wachezaji wa timu mbili. Na naona kuwa hawa ni wachezaji hodari sababu naona kuna watu wengi ambao wamekuja kutazama hii mchezo wao.

Katika picha hii naona kuna watu, na kuna watu wengine ambao wamepanda kwenye gari. Kuna wengine ambao wanatembea na miguu. Kunaonekana kuwa hapa kuna maandamano. Kuna vitu hao vijana wanazitaka wafanyiwe.

Hapa naona ni bunge ambapo naona kuna mtu amesimama ameshika bibilia inaonekana kuwa huyu ni mbunge ambaye amechaguliwa.

Hapa naona kuna watu ambao wameketi. Inaonekana kuwa hawa watu wako katika kampuni kubwa za Kenya na mbele yao naona kuna mtu moja ambaye ameinama. Na huyo mtu anaonekana kuandika vitu kwenye karatasi.

Katika picha hii naona kuna watu ambao wanasimama . Kuna wanaume na wanawake . Kuna wanaume naona wamevaa kofia nyekundu na kuna mmoja hapo mbele naona ako na karatasi ameshikilia amepewa na mwenyewe.

Hapa kuna watu ambao wamepanga laini na mbele yao kuna mtu mmoja ambaye amesimama kuangalia hawa watu ambao wamepanga laini na hapo juu naona imeandikwa Immigration services control office inaonekana kuwa hapa ni ofisi fulani.

Hapa katika picha hii naona kuna watu wengi na naona kuna mtu ambaye amebeba kitu ambacho imeandikwa Raila Kalonzo 2017. Inamaanisha kuwa hapa ni, hao ni watu ambao wanapiga kura na wanataka kuwapigia Raila na Kalonzo.

Hapa kuna vitambulisho ambayo imeekwa pamoja, inaonekana kuwa hapa ni pahali ambapo watu huenda, kupigwa picha ili watengenezewe, vitambulisho vyao, na ikisha kua, wanapeana kwa wenyewe.

Hapa tunaona kuna watu, na hawa watu wamevaa nguo zinazofanana na zimeandikwa the judiciary tribunals . Inaonekana hawa watu wanafanya kazi kwenye bunge la Kenya.

Hapa naona kuna watu ambao wanaketi wanaonekana kuwa watu wanapeana huduma fulani kwa sababu hawa watu naona ambao wamevaa mafasi zinazofana, na huu nyumba ambao wanakaa inaonekana ni chumba cha kupeana huduma.

Hapa katika chumba hii naona kuna watu ambao wameketi na mbele yao naona kuna wengine ambao wamepanga laini na hapa inaonyesha kuwa ni mahali pa kupata mahuduma, inaonekena kuwa ni benki ya Kenya.

Katika picha hii naona kuna watu ambao wamevaa manguo yanayofanana na inaonekana kuwa hawa watu ni wachezaji wa timu fulani na hapo naona kuna kitu ambayo wameshikilia na hii kitu imechorwa ndovu mbili.

Katika picha hii naona kuna mtu moja ambaye amesimama na mbele yake naona imeandikwa republic of Kenya . Naona huyu mtu ameshikilia bibilia yake na huyo mtu anaonekana kuwa ni mbunge mtarajiwa.

Hapa Kuna wachezaji wa kandanda wanao cheza mpira. Nyuma Yao naona Kuna watu wengi ambao wameketi. Hao watu wengi ni wa kushangilia mchezo ambao hao wachezaji wanacheza.

Uwanja na kuna wachezaji ambao wamevaa mavazi inayofanana na huko nyuma kuna watu ambao wamekuja kushangilia hizi matimu ambazo zinacheza.

Hapa naona kuna watu na watu hawa wengine wakona matarumbeta kuna virimbi inaonyesha kuwa hawa watu wanashangilia na timu zao.

Katika picha hii naona kuna viongozi wawili maarufu wa kenya ambaye ni William Ruto na mwingine Raila Odinga na nyuma yao naona kuna watu wengi na hawa watu inaonekana kuna kitu wanao shangilia mbele yao.

Katika picha hii ninaona kuna watu ambao wameketi, na hawa watu wanatudumia tarakilishi nyumba yao imeandikwa huduma Kenya inaonekana kuwa hii ni jengo ya kupea huduma ya kiserikali.

Katika picha hii naona kuna watu ambao wameketi na wamevaa nguo inayofanana kuonyesha kua wanafanya kazi katika kampuni moja na hapo naona kuna viti na naona kuna raia hapo. Na hapo juu imeandikwa police abstract .

Katika piacha hii naona kuna mtu moja ambaye ameketi na kuna mwingine upande ule mwengine ambaye ameketi mbele ya tarakilishi, na hapo chini kimeandikwa huduma kenya, inamaanisha kuwa hapa ni mahali wakenya upata huduma za serekali.

Hapa naona kuna Rais wetu wa Kenya ambaye ni William Samoei Ruto na kando yake kuna polisi mmoja na kando yake tena naona kuna mbunge fulani na kwenye nyuma wake naona watu wengine ambao ni wabunge pia.

Katia picha hii naona kuna mawakili na naona ni wakili kwa sababu wamefunika vichwa vyao na mbele yao naona aliyekuwa rais wa Kenya ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta na nyuma pia naona kuna watu wengine nadhani ni wabunge .

Hapa katika picha hii naona kuna watu wawili na kila mmoja wao ameshika kalamu na karatasi. Inaonekana kuwa kuna vitu wanavyoandika na kando yao naona pia kuna watu wengine ambao wanaongoja kuandika vitu wamekuja kuandika.

Katika picha hii naona kuna watu wengi, wanaume kwa wanawake na naona kuwa hawa watu wanavaa manguo ya nyekundu ambayo yanafanana, kuonyesha kuwa watu hawa wanafanya kazi katika kampuni moja.

Katika picha hii naona kuna watu ambao wamesimama na hao watu ni wanawake kwa wanaume. Na hapa naona kuna kiongozi anayeitwa Kalonzo. Inaonekana kuwa huyu kiongozi anatoa hotuba yake.

Hapa naona kuna watu ambao wameketi, na ni wanaume kwa wanawake, na inaonekana kuwa hawa watu wanaangalia mbele, inaeza kuwa kuna sherehe ama kuna mbira unao endelea, mchezo unao endelea.

Hapa kuna watu ambao wamesimama na hapa tunaona watu wanasalimia na hapa kuna wanaume kwa wanawake na inaonyesha hao watu wako shughuli ya kisiasa.

Katika picha hii naona kuna watu ambao wanacheza ule mpira wa mikono na hapo naona ni wanawake na naona wamevaa nguo ya rangi inayofanana na nyuma yao kuna watu wengine wanaocheza pia.

Huyu ni mwanamke na mwanamke huyu anaonekana kuwa ni kiongozi wa nchi ya Kenya na naona mwanamke huyu anatoa anaongea kuhusu jambo fulani muhimu.

Kuna watu ambao wamesimama na wengine wamekaa na naona kuna wengine ambao wamenyoosha mikono. Inaonekana kuwa kuna kitu ambacho hawa watu wanaitazama na hawajaipenda.

Katika picha hili naona kuna chumba moja, chumba hii kuna viti na hapa naona kuna watu wawili, ambao wameketi na mbele yao wakona matarakilishi na hapo juu naona imeandikwa pata birth certificate .

Hapa naona kuna watu wawili ambao wameketi na mbele yao imeandikwa information desk na nyuma yao naona kuna viti mingi. Inaonyesha kuwa huu ni jumba wa kupata mahuduma za serikali.

Huu picha unaonyesha tarakilishi na inaonekana kuwa kuna vitu ambavyo huyu mtu anajaribu kuzitafuta na hapo naona kuna mkono ambayo umesimama kuashiria anayeunda tarakilishi.

Katika picha hii,

Hapa naona kuna chumba moja na mbele yake imeandikwa information desk na nyuma yao naona kuna vitu mingi sana. Inaonekana hii jumba ni ya kupeana na huduma mbalimbali.

Picha hii naona kuna raisi wetu wa Kenya ambaye ni William Samoei Ruto na mbele yake naona kuna umati wa watu na hao watu wanajaribu kumsalimia naona hata wengine wamemvuruta mikono.

Katika picha hii, anaitwa Joshua na picha yake imechorwa hapo na inaonekana ni mtu wa nchi ya Kenya.

Katika picha hii naona kuna nyumba moja na imejengwa vizuri, ni ya ghorofa na imeandikwa the supreme court of Kenya , hapo ni koti ambao watu huenda kupeana makesi yao ili yasikilizwe.

Katika picha hii naona na kuna wengine ambao wamesimama na kuna ambao wameketi na kando naona kuna mama mmoja ambaye ameshika mtoto. Inaonekana kuwa hapa ni mahali pa kupata mahuduma za kijamii.

Hapa katika picha hii naona kuna watu wengi ambao wamesimama .Miongoni mwao naona kuna wachezaji na naona hao watu wanashangilia kwa sababu wameshikilia ule kikombe yao kwenda juu na naona wako na mafilimbi.

Hapa kuna mtu mmoja ambaye ameketi na mbele yake kuna tarakilishi na kuna picha ambayo imetengwa na hapa imeandikwa huduma Kenya inamaanisha kuwa hapa ni mahali ambapo watu huenda ili kupata mahuduma za kiserikali.

Hapa naona kuna watu ambao wanasimama. Mbele yao naona kuna mwanamke mmoja. Inaonekana huyu ni mwanamke mrefu. Inaonekana hawa watu wanamfuatilia na inaonekana hawa watu ni ya bunge.

Hapa naona kuna wachezaji wa kandanda. Kuna timu mbili tofauti. Kuna wenye wamevaa kijani na wengine wamevaa nyeupe. Na huko nyuma kuna watu ambao wanashangilia huu mchezo.

Hapa naona kuna watu wengi na kuna watu ambao wamesimama na wengine wameketi. Na naona kuna hao wamevaa manguo zinazofanana kuonyesha kuwa wanafanya kazi katika kampuni moja.

Hapa naona Kuna wachezaji ambao wamesimama na wamevaa nguo ya nyeupe. Shati imeandikwa KDF na chini Kila mmoja akona nambari yake alafu nyuma yao naona Kuna basi.

Naona wachezaji wengi ambao wamesimama, na wamevaa ule nguo ya majano na mbele yao naona kuna watu, na watu hawa wameketi. Naona kuwa hawa watu walikuwa wamekuja kushangilia hawa wachezaji.

Picha hii naona kuna watu wengi ambao wamesimama kando na tunaona kuna mmoja ambaye ameshika bendera wa Kenya na naona mmoja akona firimbi kwa shingo. Inaonekana kuwa kuna mchezo wanaoshangilia.

Kuna watu mbali mbali na tena ni watu wa Kenya watu weusi na naona watu wa siasa kwa sababu kila mmoja amebeba bendera na naona wakina mama fulani kupinga kila kitu juu naona wengine wako na firimbi.

Naona watu wamepanga laini, wengine wameketi chini na naona hapo ni huduma centre katika jiji la Nairobi. Huduma Centre ni mahali pa huduma ya serikali, yaani vitu zote hapo ni ya bure juu ni ya serikali.

Tunaona wachezaji wa mpira, mpira ya mikono, na naona ni wa timu mbalimbali, zi timu moja. Halafu hao ni wasichana, ni mchezo wa wasichana pekee yao.

Hapo naona mtu aliye , aliye na , mama aliye na mtoto alafu naona Kuna mtu amesimama nadhani hao ni watu Wa (sertificate ) Wa kuhudumia watu . Na naona Mama huyu anapewa kitu kwa mkono nadhani ni certificate ya mtoto.

Hapa naona kuna wachezaji nadani ni wachezaji alafu wamefaa mashati imeandikwa Kenya alafu wamepanga laini wakaweka mkono kando kando.

Katika picha hii naona kuna watu wengi ambao wameshika wako na tarumbeta wanaimba alafu mbele yao naona kuna moto ulio na moshi.

Haiskiki kabisa hii

Hapa naona kuna mkimbiaji ambaye amevaa shati imeandikwa Kipchirchir. Mkimbiaji huyu anakimbia alafu kando yake naona kuna watu ambao wameketi wanashangilia mkimbiaji wake.

Katika picha hii naona kuna watu ambao wanatasama. Inaonekana hawa watu wanashangilia mchezo fulani alafu naona kuna moja ambaye ameshika bendera ile wa Kenya, alafu naona watu hapo wamefinyana wamejaa hadi wengine wanafinyana.

Hapa naona kuna mama mmoja ambaye amevaa bendera ya kenya na ameshikilia bendera ya kenya na inaonekana kuwa kuna picha ambazo anashikilia na nyuma yake kuna watu wengi pia ambao wameketi.

Katika picha hii naona kuna watu ambao wanaangalia kitu katika tarakilishi. Kuna mmoja anayefinya halafu mwingine wamekaa kuangalia kinachoendelea katika tarakilishi hii.

Hapa naona kuna wachezaji wachezaji wa mpira kuna wenye wamevaa nguo ya samawati kuna wengine wamevaa kijani na nyuma yao naona kuna watu ambao wanasherehekea huo mchezo wao.